Duka ni la kuuza nguo na viatu lina maeneo maeneo yenye manguo. Upande wa kushoto, pana viatu vitatu, chini yake ngozi lizokunjwa na vingine zimepangwa. Eneo lingine lina nguo zilizowekwa kana kwamba zinataka kuuzwa. Eneo lingine lina nguo za vitenge za shilingi elfu tatu. Pana CCTV ambayo ijawekwa. Katika eneo la mwisho, pana sabuni ambayo ni ya kuosha mikono, katika chupa nyeupe.

Muuzaji amekaa kwenye kibanda anauza papai, tufaha, machungwa, vitunguu, zabibu. Kuna kichungi cha kuwekea vitu ambavyo mtu ananunua. Pana mnunuzi kando ya vitu ambavyo vinauzwa. Nyuma ya muuzaji pana nguo zilizoanikwa.